Wanariadha watatu wanaonekana kwenye uwanja wa mchezo, wawili ni walemavu, mwenzao yu hai na buheri wa afya na anawaelekeza jinsi wanavyoweza kufanya mazoezi yao hata wakiwa kwenye hali yao hiyo.

Mwanaspoti mmoja mwanamke aliyevalia sare nyeusi, anaonekana akiwa amenyoosha vidole vyake viwili akiwa kwenye mashua anafanya mazoezi kwenye mto unaojulikana kama Oise.

Ubao unaotumika katika mafunzo umeandikwa siku za juma kuazia Jumapili, Jumatatu , Jumanne, Jumatano , Alhamisi , Ijumaa na kumalizia na siku ya Jumamosi

Chumba la kifahari limesimama, likiwa lenye kupendeza mno. Lango moja limefunguliwa, lingine limefungwa. Dirisha imetengenezwa kwa chuma. Nyasi inaonekana ikiwa inapendeza, na jua inawaka.

Mwanariadha mmoja wa kike anayejulikanana kama Koech. Mwenye ulemavu wa upofu na mkimbiaji wa masafa marefu. Anaonekana pamoja na mwelekezi wake wa kiume, wakiwa wametoka kwenye mchuano wa kukimbia.